Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe la kitabibu, akiwa amsimama ndani ya duka la dawa au chumba cha kuhifadhi vifaa vya matibabu. Anashika sanduku la dawa na karatasi, huenda ni fomu ya orodha, agizo la dawa au risiti. Rafu ya nyuma imejaa dawa mbalimbali, chupa na vifaa vya kitabibu, huku ukuta ukiwa na vipeperushi vya taarifa za matibabu au miongozo ya usalama.

Mhudumu aliyevaa koti jeupe la kitabibu, na kivaa kifaa cha kupimia mapigo ya moyo shingoni, akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato huku akionyesha alama ya poa. Mandhari ya nyuma ina rafu ya vitabu ikiashiria mazingira ya kitaaluma, na ya kujifunzia na kutoa huduma. Hii ni taswira ya tabibu anayetoa huduma ya afya au ushauri wa kitaalamu.

Mtu aliyevaa koti la maabara akisimama kwa utulivu mbele ya ukuta wa ndani, mavazi haya huashiria utambulisho wa taaluma ya wahudumu wa afya kama madaktari, watafiti wa afya au wahudumu wa maabara. Wanaoshiriki katika huduma za afya au tafiti za kisayansi.

Timu ya wataalamu wa afya wakiwa katika chumba cha upasuaji, huku wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya upasuaji ya samawati, kofia za kijani na barakoa. Wakifanya kazi kwa umakini mkubwa kumzunguka mgonjwa. Chumba hicho kimeangazwa na taa kali za upasuaji kutoka juu na vifaa mbalimbali vya kitabibu.

Mtu aliyevaa vazi rasmi la kitabibu, anaonekana amesimama kwa utulivu mikono nyuma, katika mazingira ya kawaida bila vifaa vya hospitali. Hii ni taswira ya mhudumu wa afya hasa muuguzi wa ngazi ya afisa, anayehusika na huduma za moja kwa moja kwa wagonjwa.

Rundo la mimea ya kijani kibichi iliyowekwa juu ya ubao, ikiashiria mimea safi ya dawa za asili. Mimea hii huenda ni aina ya mitishamba inayotumika katika tiba za jadi kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali. Uwepo wa ubao unaonyesha kuwa mimea hii inaweza kuwa inatayarishwa kwa ajili ya matumizi ya dawa, kama vile; kutwangwa, kuchemshwa au kukaushwa.

Mikono ya mtu ikishika mitishamba iliyokaushwa ikiwa imepangwa kwenye mabakuli madogo juu ya meza ya mbao hii ikiashiria matumizi ya mimea ya asili katika tiba ya ajabu mitishamba hiyo ni sehemu ya maarifa ya kitamaduni yanayotumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya asili hasa katika jamii za vijijini na maeneo yenye upungufu wa huduma za kisasa za afya.

Vitunguu saumu vikiwa vimepangwa kwa karibu baadhi vikiwa vimefunguka kidogo na kuonesha punje zake, hii ni taswira ya matumizi ya vitunguu swaumu katika mbinu za jadi hasa kwa, tiba na chakula na uhifadhi wa afya katika jamii nyingi za Tanzania na Afrika ya Mashariki.

Kipande cha mti chenye majani ya kijani kikishikiliwa kwa mkono na kuwekwa ndani ya glasi ya maji hii ni taswira ya utaratibu wa kuzalisha mimea ya dawa kwa njia ya kupandikizi vinavyooteshwa majini mbinu ya kawaida katika tiba ya asili inayolenga kuhifadhi na kuendeleza mimea yenye uwezo wa kutibu magonjwa.

Mmea wa kijani wenye majani ya muundo wa kipekee, ukiwa unakua katika mazingira ya asili yenye kivuli cha misitu na udongo wa misitu hii ni taswira ya uchunguzi wa mimea ya dawa katika mazingira ya asili, hatua muhimu katika utambuzi wa mimea inayoweza kutibu magonjwa kwa njia ya tiba ya asili.

Bustani yenye nyasi nyingi pamoja na mmea wenye majani mapana ya kijani, wenye maua yenye rangi mbalimbali angavu, na mmea mwingine wenye majani membamba na maua meupe na mekundu. Mimea hii huweza kutumika kama tiba ya asili na huweza kupatikana katika maduka ya dawa za asili.

Safu za chupa na vyombo vya rangi ya kijani na nyeupe, vilivyopangwa kwa mpangilio mezani vikionekana kuwa ni dawa za asili. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya soko au duka jambo linaloashiria kuwa bidhaa hizi zinauzwa kwa matumizi ya tiba mbadala.

Mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye chupa na vyombo vya plastiki, ikiwa imewekwa ardhini katika mazingira ya asili. Mimea hii inaonekana kuwa ya aina tofauti na huenda ni mimea ya dawa za jadi, zinazotumika kwa matibabu ya asili. Mimea kama hii hutumika na waganga wa jadi kutibu magonjwa mbalimbali, kutoka malaria, matatizo ya tumbo hadi magonjwa ya ngozi.